Kofia, mikufu, viatu, vipuli na kadhalika vimepangwa kwa utaratibu kwenye duka la rejareja ili kuwapendeza wanunuzi.

Nguo ya wanaume kama vile shati imepangwa kwa utaratibu mzuri, baadhi yakiwa yamekunjwa ili mnunuzi anapoona aweze kuchagua kwa urahisi nguo inayompendeza.

Nguo aina tofauti tofauti zimepangwa kwenye rafu zingine zikiwa za watoto, zingine za waume na pia za wanawake.

Duka la rejareja huuza bidhaa tofauti tofauti kama vile viatu, koti, nguo na bidhaa zingine kadhaa wa kadhaa.

Nguo zimepangwa kwenye rafu katika utaratibu unaofaa. Kuna shati, sweta, nguo za waume kwa wanawake, pia nguo za watoto.

Bidhaa zinazouzwa kwenye duka la rejareja. Ni zile ambazo huendeleza watu na utengenezwa kutokana na bidhaa za kudumu.

Nguo zilizopangwa kwa utaratibu, zinatoa maoni wazi ya zile zinazouzwa. Mnunuzi pia anaweza kujua ni nini anachotaka.

Nguo za watoto wasichana, vimeegezwa kwenye rafu, kukiwa na champali tofauti tofauti, na rangi ya aina yote, inayopendeza mnunuzi.

Suruali, vilele, nguo na sweta ni aina ya nguo zinazouzwa kwenye duka la rejareja. Kando na bidhaa kama vile mkufu na vipuli.

Wakati bidhaa zinaonyeshwa, kwa njia ya mpangilio, ni uwezo wa mtu, kubainisha bidhaa, wanazotaka, bila wasiwasi, kwenye duka la rejareja.

Duka la rejareja linalotumika kuuza bidhaa kadhaa wa kadhaa kwa bei tofauti. Nguo zimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu pia na viatu.

Mtu anayeigiza na kufurahisha watu, amesimama nje ya duka la rejareja, ili aweze kuwavutia wanunuzi tofauti.

Duka la nguo na urembo. Ni duka inayotumika kuuza bidhaa kadha wa kadha. Kama vile vipuli, mikufu, pia nguo ya wanaume, wanawake na watoto.

Nguo za wanaume kama vile: shati, koti, viatu na kadhalika, vimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu ili iwapendeze wanunuzi.

Hili i duka la rejareja inayojishughulisha na nguo za mitindo na vifaa vingine tofauti vya hali ya juu kama vile mikufu na vipuli.

Nguo tofauti tofauti vimepangwa kwenye rafu. Nguo hivi vina rangi aina mbalimbali kama vile manjano, samawati, nguo ya bluu na kadhalika.

Kando na vipuli, mikufu, nguo na kadhalika. Pia duka la rejareja huuza vitu kama miwani na vifaa vya urembo.

Muuzaji aliyevalia rangi ya bluu anaweza kuwaelezea wanunuzi hawa jinsi gari ilivyoundwa kwa muundo tofauti na kwa jinsi inavyofaa.

Gari nyeupe lililoundwa kwa mtindo mzuri mno, limeegeshwa barabarani, huku ikiwa na taa za nyuma , na vioo za kando za kumwezesha dereva kuangalia nyuma.

Maduka ya gari huzingatia ubunifu wa gari zao. Wauzaji, kabla ya kupeana magari wanahakikisha kuwa gari zao ziko sawa na zinaweza kuenda barabarani.

Magari zimepangwa kwa utaratibu kwa foleni vikiwa na rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi ya samawati, nyeusi na kadhalika.

Kuna magari aina tofautitofauti yanayouzwa kwenye maduka ya magari kama vile Toyota, Mercedes na kadhalika.

Duka la magari pia huwa na magari kubwa inayoweza kusafirisha magari kadha wa kadha, kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa wakati unaofaa.

Inahakikishwa kua matairi yana shinikizo ya kutosha ili iweze kuwa tayari kwa kufanya kazi barabarani.

Watu kutoka sehemu mbalimbali wanazuru maduka ha magari ili kuweza kupata chaguo ya magari wanayopenda.

Magari haya yametengenezwa kwa utaratibu mno, huku wauzaji wa magari wakihakikisha kuwa gari linapoenda barabarani lisifanye ajali.

Gari lenye rangi nyekundu na ya manjano aina ya tuktuk hutumika katika usafiri wa umma. Magari ya maduka imesaidia sana katika sekta hilo.

Gari ya aina ya van iliyo nyeupe na vioo vya upande imetengenezwa kwa njia ambayo huenda barabarani bila kusababisha ajali.

Maduka ya magari yamechangia pakubwa kwenye uchumi, kwa mfano ukienda kwenye jiji kuu unapata watu huchelewa kutoka kazini, ndiposa wanatumia magari hizi kwa uafiri.

Soko la magari imechangia pakubwa sana katika nchi yetu. Gari hili nyeusi hutumika hasa katika familia, kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Maduka ya magari inauza magari tafauti tafauti kwa pei tafauti tafauti hili kusaidia uchumi wa nchi kupanda.

Gari hili la kijivu, limetengenezwa kwa utaratibu mno, huku ikiwa na taa za mbele inayosaidia dereva kuangalia kwa wakati wa giza.

Gari hili la kijivu ni aina ya van. Gari hili limeundwa kwa muundo unaofaa, inaweza pia kusafirisha watu sehemu tofautitofauti.

Gari ya aina ya van . Iliyo na rangi nyeupe. Madirisha yakiwa meusi. Inaweza kupeleka abiria sehemu tofauti tofauti.

Maduka za magari huuza magari tofautitofauti kama vile gari hili nyeusi hutumika sanasana na watu binafsi ila si ya kubeba abiria.

Gari nyeupe limeegeshwa thabiti likiwa na madirisha meusi na vioo vya upande vinavyosaidia dereva kuona kinachoendelea upande wa nyuma.

Magurudumu yametengenezwa kutumia bidhaa yanayo dumu, ili gari linapo enda barabarani lisiweze kupata ajali kwa njia yeyote.

Wauzaji wa magari huhakikisha kuwa magari zote zimetengenezwa kwa njia inayofaa. Kwa mfano magari huwekwa taa ili wasafiri wanaposafiri usiku wasiwe na ajali barabarani.

Magurudumu za magari huhakikisha zimetengenezwa kwa usawa ikiwa na pumzi ya kutosha ili zisiweze kufanya ajali Barabarani.

Maduka za magari huhakikisha pia wameeka vioo kando kando na pia ili iwezeshe dereva kuangalia nyuma ili kusiwe na ajali barabarani.

Magurudumu yaliyotengenezwa kwa usawa yamepangwa kwa utaratibu ili kuwekwa kwa magari, kabla ya kuingia barabarani.

Gari hili ya rangi ya nyeusi limetengenezwa kwa usawa na kwa hali inayofaa' Gari hili linaweza kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine bila wasiwasi.

Magari aina mbalimbali kama vile Toyota na kadhalika kabla ya kusafirishwa inapaswa kuangaliwa kwa usahihi.

Maduka ya magari hufanya kazi zao kwa utaratibu mno, na kuhakikisha kuwa mnunuzi amepata kila kitu anachohitaji.

Wauzaji wa magari wanazingatia kutegeneza magari zao kwa ubunifu sahihi ili magarai yanapoenda barabarani pasitokee ajali.

Soko ya magari huuza magari aina aina. Pia magari huwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, nyeupe na kadhalika.

Usafiri wa umma umewapa watu wengi ajira. Magari hizi aina ya van inabeba idadi kubwa ya abiria na pia inasaidia kwa kukuza uchumi ya nchi.

Viatu aina tofauti tofauti vimepangwa kwenye rafu, viatu hivi vikiwa na rangi kadha wa kadha kama vile nyeupe, samawati, nyekundu na kadhalika.

Sanamu tofauti tofauti inayoashiria talanta ya watu tofauti tofauti. Inaashiria wanyama aina mbalimbali. Pia inauzwa kwenye soko ama kiungulioni.

Nyanya, ndizi, maembe, machungwa na kadhalika ni mifano ya matunda ambayo inauzwa sokoni. ,Matunda haya hutusaidia katika afya.

Picha tofauti zimeonyeshwa, zikiwa zinapendeza mno, zingine zikiwa zimechora picha ya wanawake, zingine picha ya wanyamapori na kadhalika.

Muuzaji ameketi huku akiwaelezea watalii ambao ni wanunuzi bidhaa kadhalika anayouza sokoni.

Shanga za jadi na mapambo, pia yanauzwa kwenye kigulioni, ili kushikilia utamaduni na tamaduni mbalimbali nchini.

Hali ya anga inaweza kubadilika iwe msimu wa jua au msimu wa mvua. Hapo ndipo unapata nguo tofautitofauti zinauzwa kwenye sokoni.

Maduka tofauti tofauti zinapeana huduma mbalimbali kama vile huduma za nywele, vyakula na kadhalika. Hii ndio maana ya sokoni.

Mikufu, vipuli na kadhalika vimepangwa kwa njia ya utaratibu. Watalii wanaweza kununua na kuchagua vifaa kwa upendekezo wao.

Kando na nguo, viatu na vyakula, kigulioni pia hutumika kuuza bidhaa vilivyotengenezwa kijadi ili kuonyesha tamaduni tofauti.

Ndizi, machungwa, maembe, mipaipai na kadhalika vimepangwa pale kivulini. Pia kuna wauzaji na wanunuzi wanaofurahia pale sokoni.

Machungwa, paipai, vitunguu, viparachichi, aina tofauti tofauti ya ndizi kama vile ngoja mzuzu, matoke, mkono wa tembo na kadhalika pia huuzwa kwenye sokoni.

Sokoni, ni mahala ambapo vitu tofautitofauti huuzwa kwa bei tofauti. Kama vile nyanya, vitunguu, viazi, mahindi na kadhalika.

Sokoni au kigulioni, huuzwa vitu kadha wa kadha, utapata bidhaa, kama vile viatu, nguo, sweater, pajama , pia bidhaa hizi huwa ya watu tofauti, kama vile waume, wanawake, hata pia watoto.

Sanamu ya wanyama pori na vifaa vingine tafauti tafauti pia huuzwa kigulioni ili kuwawezesha watalii kupendezwa na kuvinunua.

Kivulioni unaweza kupata bidhaa kadha wa kadha kama vile mikufu, vipuli, vifaa ambavyo unaweza kutumia kwa mahitaji yako ya kila siku.

Bidhaa mbalimbali ambayo huvutia watalii pia huuzwa kwenye kugulioni. Hii husaidia mno kwa kukuza uchumi yetu.

Vitunguu, nyanya, viazi na kadhalika vimepangwa kwenye sokoni vikiwa safi na vya kupendeza pia hutumika kutengeneza mchuzi.

Kuna aina nyingi ya ndizi zinazouzwa kibulioni. Ndizi hizi ni kama vile gonja mzuzu, mkono wa tembo, ndizi la matoke na kadhalika.

Kando na nguo, chakula, sanamu tofauti na bidhaa kadha wa kadhaa na pia kivulioni ama sokoni tunapata maua inayorembesha.

Soko au kigulioni ni mahali ambapo bidhaa kadha wa kadha huuzwa kwa bei tofauti. Bidhaa hizi ni kama vile nguo na viatu.

Watu wameraukia kigulioni; huku wengine wakiuza, wengine wakinunua na wengine wakitafuta mapato yao ya kila siku.

Vionyesho vya aina tofauti tofauti za bei vimewekwa kwenye soko ili mnunuzi aweze kujua aina ya nguo au bidhaa na bei yake.

Jumba hili limejengwa, lina vyumba vidogo vidogo vingi, vinavyowezesha watu mbalimbali kuishi bila wasiwasi. Pia ina nafasi ya kutosha.

Nyumba za kisasa zimetengenezwa kwa utaratibu mno. Ina nafasi nje na kando yake barabara inapoingia kwenye nyumba hizo. Hii ni mojawapo ya aina za nyumba isizohamishika.

Nyumba hii ya ghorofa inajumuisha nyumba ndogondogo. Inayotumika na wananchi wengi. Pale nje kuna uwanja mkubwa ambapo mtu anaegesha gari yake.

Vyumba vimejengwa kwa utaratibu ikiwa imepakwa rangi tofauti tofauti . Nyaya za umeme pia zinapita kuwasaidia watu kutumia stima .

Huduma za mali zisizohamishika, pia huwekwa kwenye mabango, kuonyesha mali ambazo hazijachukuliwa na zile ambazo ni za bei nafuu.

Nyumba mbili kubwa hujengwa na mawe yenye nguvu ilisiweze kuporomoka na kufanya ajali kwa watu wanaoishi eneo hilo.

Majengo yamejengwa kwa kutumia bidhaa inayodumu, na madirisha yanayometameta ili iweze kuwapendeza watu.

Jengo limegawanywa kwa vijumba vingi vidogo vidogo ambavyo inafanya watu wengi kuishi bila ya kuharibu nafasi.

Jumba hili limeweza kutengenezwa kwa ubunifu. Madirisha yakiwa makubwa vizuri ili kueneza jua kuingia ndani. Pia pana pahali pa kupiga maji unapotulia.

Huduma za nyumba zisizohamishika imewasaidia wananchi wengi kwani wanaweza kununua nyumba katika maeneo mbalimbali wanakotaka.

Huduma za mali isiyohamishika zinajumuisha shughuli mbalimbali zinazohusiana na ununuzi, kuuza, kukodisha na kusimamia mali.

Jumba hili limejengwa katika eneo safi iliyozingatiwa mazingira na pia ina nafasi nzuri ya kuegesha magari. Hii pia ni huduma ya Mali isiyohamishika.

Mali zisizo hamishika, hutengenezwa kwa utaratibu mno na kuhakikisha kuwa, watu wengi wanaweza kuishi katika jumba moja kubwa.

Jumba limejengwa kwenye ubunifu zaidi na kuwekwa vinyumba vidogo vidogo vingi vinavyosaidia watu wengi kuishi na pia kufanya kazi.

Jengo hili lina vinyumba vidogo vidogo vinavyotumika kama ofisi. Ofisi hizi husaidia mno kiuchumi.

Matangazo yamewekwa kwenye mabango, ili kuashiria mali isiyohamishika, ili iwe rahisi kwa wanunuzi kote nchini.

Mali isiyohamishika hujengwa kutumia vifaa vya nguvu mno, ndiposa mtu aweza kuishi maisha mengi, bila wasiwasi.

Vifaa vya ujenzi huuzwa kwenye duka ya vifaa, kama vile nyundo, panga , vioo mabati na kadhalika. Vifaa hivi huuzwa kwa bei nafuu.

Maduka kuu imerahisisha kazi ya watu wengi kwani watu wanaweza kununua bidhaa aina aina katika sehemu moja.

Duka za ununuzi hutoa faida kadhaa pamoja na urahisi wa ununuzi wa kuacha moja bidhaa na bidhaa anuai. Chaguzi za burudani na mazingira mazuri yanayodhibitiwa na hali ya hewa.

Kando na vyakula, nguo na bidhaa kadha wa kadha. Duka kuu pia huuza vinywaji na vyakula iliyoegezwa tarehe ya siku iliyotengenezwa.

Watoto wachanga pia hufurahia wanapoenda kwenye maduka kuu kwani pia wanapata bidhaa ambavyo wanaweza kutumia kucheza.

Bidhaa vimepangwa kwa utaratibu kwenye reki. Bidhaa hivi ni kama mchele, mafuta wa kupikia na kadhalika. Bidhaa hizi pia huwekwa vitambulisho vya bei.

Vitu vimepangwa kwa ubunifu mno. Mnunuzi anapokuja anapendezwa na jinsi vilivyopagwa na anaweza kuchukua changuo lake.

Maduka kuu hupanga bidhaa vyao kwa utaratibu mno na kwa njia ya kupendeza. Bidhaa vya kale vikiwa vimepangwa upande wa mbele na vya sasa upande wa nyuma.

Bidhaa hupangwa kwa utaratibu na ubunifu inayopendeza watu wanaonunua, wauzaji nao wanavalia nguo vya heshima.

Kwenye rafu tuna vitabu, vinywaji, vitafunio na kadhalika. Maduka kuu ni maduka yanayotumika kuuza vitu anuwai kwa bei nafuu.

Bidhaa zinazotumika kufanya usafi nyumbani pia huuzwa kwenye duka kuu. Bidhaa hizi ni kama vile omo, sabuni na kadhalika.

Kando na nguo, viatu, vitu vinavyotumika nyumbani na kadhalika, duka kuu pia huuza vyakula, vinywaji na vinginevyo.

Bidhaa vinavyopangwa kwa ubunifu vikiwa vimeegezwa karatasi za bei zinapendeza sana na kumruhusu mnunuzi kupata kifaa anachotaka kwa urahisi.

Humu vinywaji na bidhaa vingine kadha wa kadha vimepangwa kwa utaratibu, ili mnunuzi anapokuja kununua asiweze kuwa na shida lolote.

Bidhaa zimepangwa kwenye utaratibu. Kuna bidhaa tofauti tofauti zikiwa na vitambulishi vya bei tofauti tofauti. Bidhaa hizi kama vile unga wa ngano na vinywaji.

Bidhaa kama vile mkate na kadhalika vimepangwa kwenye foleni na kwa kupendeza mno ili mnunuzi anapokuja kununua anapata chaguo lake kwa urahisi.

Kuna aina mbalimbali ya maduka kuu, kutoka kampuni tofauti tofauti, iliyo sehemu mbalimbali, inayotumika, kuuza bidhaa.

Mwelekezaji aliyevalia shati lenye rangi ya machungwa, anafanya usafi huku akiwahudumia wanunuzi kwa njia ipasavyo.

Maduka kuu pia hupunguza bei kwa bidhaa zingine au kutoa, ili iweze kuwasaidia wanunuzi kununua bila wasiwasi.

Viatu aina tofauti, vingine vikiwa vya rangi vya buluu, vingine nyekundu, nyeusi, nyeupe na kadhalika, vimepangwa kwenye duka kuu.